Chati ya kuonyesha bima ya nyumba, na bima yenyewe ni ya LetsGo insure, kisha kuna mchoro wa nyumba, iliyofunikwa kofia yenye rangi ya nyekundu.

Kibanda hiki kina bidhaa mbali mbali zikiwemo parachichi, machungwa na maembe. Pia kuna mkebe wa chuma ulioandikwa jina zesta. Isitoshe, kuna karatasi au mifuko ya kupakia bidhaa hizi.

Hili ni duka la kuuza nyama. Kuna nyama ambazo zinaning'inia kwenye vyuma, na kuna zingine ambazo zimewekwa ndani ya glasi. Kuna wahudumu mbalimbali katika duka hilo.

Mikono miwili ya mwanadamu inaonekana imeshika bunda mbili za noti ya shilingi elfu moja za Kenya. Mkono mmoja umeshika mpira wa kufungia noti hizo na mpira mwingine uko juu ya meza.

Jengo hili lina milango mitatu, miwili kati ya mitatu imefunguka na kuna mlango mmoja ambao mvulana amesimama mbele yake. Maduka haya ni ya jumla, lingine ni la kuuza maziwa na lingine kuuza nyanya.

Bango hili linaonyesha bima ya afya ya jubilee, bima ambayo inalipiwa shilingi mia tano kwa mwezi, pia bima yenyewe inajulikana kama Cover Bora.

Hili ni duka la kuuzia maziwa linalojulikana kama Destiny Dairies, watu watano wamesimama mbele na kuna muuzaji aliye ndani, kuna mitungi ya chuma iliyobeba maziwa nje.

Hili ni gari ndogo jeupe na nambari ya usajili ni KCM 709K. Gari hili linaonekana kwamba lilikwaruzika sehemu ya hurudumu na limerekebishwa. Lina magurudumu meusi.

Kibanda hiki kimetandikwa gunia kisha bidhaa mbalimbali zikaekwa juu ya gunia hilo. Bidhaa zenyewe ni kama vile nyanya, pilipili hoho ya kijani kibichi, pilipili hoho ya manjano, kitunguu na karoti.

Sehemu hii ni maegesho ya magari aina mbalimbali, pia sehemu hii kutumika katika kutangasa magari Kwa wanunusi sehemu ambayo wanunusi uweza Kuja kutazama magari na Yale magari ambayo yanawapendeza, wanunusi wananunua magari hayo , magari haya yote ni mapya ili kuashiria kwamba yako kwenye soko

Hili ni duka mjini Nairobi, lina huduma ya mpesa na pia lina jokofu ndani mwake. Isitoshe, lina bidhaa mbalimbali kama vile unga, mchele na soda.

Kuna pikipiki iliosimamishwa mbele ya duka, ambalo lina mlango wa kijani kibichi, mlango wenyewe umeandikwa M-Pesa kwa sheria kwamba ni duka la kutoa pesa. Pia lina ruhusu malipo kupitia kwa njia hiyo ya M-Pesa.

Kibanda hiki kina bidhaa mbalimbali, zikiwemo nyanya, pilipili hoho, ndimu, tangawizi, ndizi zilizoiva zenye rangi ya manjano na zile ndizi ambazo hazijaiva za kijani kibichi. Kisu kimedungwa ndani ya ndizi za kijani kibichi.

Hili ni duka la jumla, lina benchi mbele ya mlango, benchi yenyewe ni ya mbao, mlango ni wa kijani kibichi na maandishi meupe kuashiria kwamba ni duka la M-pesa. Kuna mwanaume aliyevalia samawati amesimama mbele ya duka hili.

Ni sokoni hasa kwenye kibanda na mfanyi biashara huyu ameweka tu bidhaa zake kwenye kibanda kama vile nyanya, karoti, kitunguu kisha kuna pilipili hoho, pilipili hoho za rangi ya manjano na zingine za rangi ya kijani kibichi na bidhaa zinginezo.

Ni chati inayoonyesha bima ya magari ifahamikayo kama Letsgo insurance , bima hii inaweza kusaidia wendeshaji magari kuwekeza magari yao, na pia kurekebisha magari ambayo yamezeeka na pia huduma tu zote za magari.

Magari matano yameegeshwa ya rangi mbalimbali kama vile; Nyeupe kijivu na nyekundu. Watu wawili wanaonekana kwa karibu ila umati wa watu unaonekana kwa umbali karibu na miti.

Haya ni maegesho ya magari na maegesho haya yamewekwa mbele ya ofisi flani ya kiserikali au ya kibinafsi. Ni mjini, manake nyuma kuna majengo marefu ya ghorofa kisha katikati mwa majengo hayo pia kuna nyaya za umeme zinazopita ili kupitisha umeme kwa majengo mengine.

Hili ni duka linalouza maziwa na bidhaa mbalimbali zilizotengenezwa kwa kutumia maziwa kama vile aisikrimu ata maziwa yenyewe na kisha pia linauza maji yaliyotiwa kwenye chupa. Muuzaji amejaribu kuweka picha nyingi ili kuwavutia wateja wake.

Ni barabarani kuna trela la kusafirisha magari hasa magari mapya labda ya na pelekwa sokoni au kwenye maonyesho, magari haya yamepakiwa kwenye trela na yamepakiwa kwenye safu mbili, safu la chini na lile la juu.

Hili ni bango la bima ya CIC family, bima inayotunza jamii. Mtoto mdogo anaashiria kidole chake kwa tarakilishi, huku mwanamme na mwanamke wakitabasamu.

Mikono miwili ya mwanadamu, imeshika noti ya shilingi elfu moja ya Kenya. Kuna noti ya shilingi hamsini ambayo imewekwa juu ya meza. Noti hii ya elfu moja ina mchoro wa aliyekuwa rais wa kwanza wa Jamhuri ya Kenya.

Bima hii ni ya Kenya Orient. Ina maandishi yanayouliza swali, iwapo watu wanajua kudhibitisha vyeti vyao vya bima? Pia kuna nambari ambayo wanastahili kupiga kujua nambari ya usajili ya gari yao na pia nambari ya cheti chao cha bima.

Ni uwanjani kuna magari ambayo yameegeshwa magari ya rangi magari yenye rangi nyeusi. na kuna watu ambao wameketi juu ya magari hayo kuna mwanamke ambaye ameketi chini nyuma yake kuna karatasi. kisha nyuma yao kuna miti na kisha kuna lori ambalo linaonekana Kwa mbali.

Ni sehemu ya maegesho ya magari, magari yenyewe nii yenye rangi nyeupe, magari yenyewe ni matatu na yako mbele ya jengo, labda madereva wenyewe wanafanya kazi ndani ya jengo hilo, ni kando tu mwa jengo.

Magari mbalimbali yameegeshwa, magari haya ni ya rangi mbalimbali kama vile kijivu, nyeusi na nyekundu yameegeshwa uwanjani, kuna wasichana wawili walio keti ardhini kisha kuna mwanaume anayetembea katika magari hayo na mwanamke mwingine aliyevaa nguo nyeupe pia anatembea.

Ni mashine ya kuuzia maziwa .Mashine yenyewe huuza maziwa yaliyochemshwa na mtu hulipa kwanza, kisha anaweza kubonyeza ili maziwa yale yatiririke kikombeni na kituo hiki nacho kimepambwa kwa michoro ya ng'ombe na majina ya maziwa.

Ni chati inayoonyesha bima ya afya, bima inayoshughulikia ajali kwamba unapopata ajali ama wapendwa wako wanapopata ajali, bima hii inaweza kushughulikia matibabu yao. Bima yenyewe ni ya Madison General Insurance.

Hapa ni sokoni kunakouzwa bidhaa mbalimbali kama vile nanasi za kufungwa kwenye kamba, kuna mahindi, kuna parachichi, kuna matikiti maji, kuna malenge na kreti za rangi nyekundu zilizowekwa sakafuni.

Ni barabarani kuna magari ya aina mbalimbali ya usafiri, kisha kuna gari la kubeba na kusafirisha magari mapya na magari hayo yamepangwa kwenye safu mbili, kuna safu ya chini iliyo na magari na pia safu ya juu yenye magari mengine mapya.

Ni duka la Mpesa lililoko sokoni, kuna mtoto mvulana aliyeketi mbele ya duka na kisha ameegemea meza ndogo, juu ya dirisha kando ya duka hili, kuna mwingine aliyeketi juu ya dirisha na kisha viatu vyake amevidondosha sakafuni.

Hapa ni sokoni na kuna kibanda ambacho kimeundwa kwa chuma na waya, kibanda chenyewe kimebeba nguo aina za soksi, ambazo huvaliwa miguuni na wananchi au wateja, kisha kuna mfanyibiashara wa kike ambaye ndiye ambaye anauza soksi hizi pamoja na nguo kama vile long'i .

Kuna mashine mbili yanayoweza maziwa ya liyoichemushwa, Kuna pia bilauri mbali mbali za kupimia maziwa haya, mwanamume aliye vaa nguo nyupe, na saa mkononi anaonekana kuyamwaga maziwa kwenye bilauri moja.

Hii ni noti ya shilingi elfu moja. Noti hii ilitumika nchini Kenya kitambo kabla ya kubadilishwa kwa noti za hivi sasa. Noti hii ya shilingi elfu moja ilisheheni picha ya rais Mzee Jomo Kenyatta raisi wa kwanza na nyuma ni wanyama kama vile nyati.

Barabara iliyotengenezwa na kokoto, kwenye barabara hii Kuna gari aina ya Nissan ambayo nambari ya usajili ni KCL 709X na mbele yake Kuna gari aina ya gari dogo na magari mengine kando yake.

Hiki ni kibanda sokoni, kina bidhaa mbalimbali kama vile ndizi, nanasi, machungwa, maembe, parachichi, viazi vitamu na pia lina kreti ambazo zimewekwa mvunguni zingine zikasimamishwa mbele yake.

Ni sokoni, na kuna bidhaa mbalimbali ikiwemo nyanya, mahindi, viazi, vitunguu, ndizi, kabichi na kuna baadhi ya watu mbalimbali wanaoshirikiana katika kuuza na kununua, wengi wao ni wanawake.

Kuna mtu ambaye ameshika simu mkononi, na ako ile sehemu ambayo inatumika katika kufanya biashara hasa malipo kwa njia ya simu, anatafuta sehemu ijulikanayo kama lipa na Mpesa, ili kuweza kulipia bidhaa kutumia simu.

Hili ni duka la kusuka watu nywele hasa wanawake, kuna pia vipondozi aina mbalimbali ambazo zinauzwa katika duka hili, kuna viti vya wateja na pia vile viti ambavyo vinatumika wakati mtu anaposongwa, kuna ndoo pia ndani ya duka hili.

Bango hili linaonyesha bima ya afya ya anziano, bima hii inashughulikia wagonjwa waliolazwa hospitalini na hata wale wa kuja na kurejea nyumbani, pia inasimamia maswala ya kuuliza maswali na vipimo mbalimbali na pia matibabu ya meno.

Bango hili linaonyesha bima inayosimamia ajali. Bima yenyewe ni ya kampuni ya Shimin . Kuna mwanamke aliye shika goti lake na inadhihirisha yuko kwenye maumivu makali.

Lori hili ni refu na lina rangi ya samawati na nyekundu. Lori hili hutumika kusafirishia magari mapya. Lina safu mbalimbali ambazo hutumika kubeba magari haya zaidi hata ya magari tatu.

Ni sehemu ya kuegesha magari na yapo matatu katika sehemu hii ya maegesho na juu ya sehemu hii kuna taa za umeme. Isitoshe kuna taa ambazo za maridadi zinazometameta usiku, zilizopitishwa juu ya hizi taa za umeme na za barabarani.

Duka hili ni la rejareja. Na kinafahamika kama duka la Ataa na lina huduma za M-pesa, pia lina jokofu. Kuna kreti za soda mlangoni na msichana aliye simama mbele ya duka hili.

Hili ni duka la maziwa, ya ng'ombe, na limeundwa kwa mtindo wa hoteli, ambapo watu, wanaenda kununua maziwa. Maziwa yapaswa kuuzwa sehemu iliyosafi na kando mwa duka hili pia, kuna ajenti wa simu ya Mpesa na banki ya Equity.

Hapa ni sokoni. Bidhaa mbalimbali zimetandikwa sakafuni. Bidaa hizi ni kama vile nyanya, machungwa, pilipili, papai, parachichi na nanasi. Kuna wauzaji na wanunuzi katika soko hili.

Mtu anafanya biashara kupitia kwa simu. Hasa biashara yenyewe ni ya lipa na M-PESA hivyo anabofya tu kile kidude kwenye simu kuonyesha kwamba analipa bidhaa zake kwa njia ya simu, ambayo ni njia ya lipa na M- PESA.

Bango hili ni la bima ya afya ya Madison, na linashughulikia wale waliopata ajali kwa matibabu yao. Lina picha ya mwanamke aliyevunjika shingo pamoja na mkono.

Ni katika duka la jumla, hasa sehemu ya kuuzia maziwa yalo ganda, ya kampuni ya Delamare. Kuna mwanamke aliyevalia nguo nyeupe iliyoandikwa Daima, anayeshika maziwa hayo.

Hili ni duka la Mpese duka la kutoa pesa na kueka pesa kwenye simu ili kuifathi ama kuendesha biashara kupitia kwa njia ya simu. Isitoshe duka hili lina jokovu lililo sheheni soda na vinyuaji vya aina mbali mbali. kuna baiskeli ya mteja mbele ya duka hili.

Hii ni bima ya magari ya Imana, bima yenyewe inastahili kulipiwa shilingi 7,574 kwa mwaka. Kuna mchoro wa gari ya manjano na mwanamke ambaye amevalia nguo nyeusi aliyesimama kando ya gari hilo.

Hili ni duka la kutoa na kuweka pesa. Lina huduma za M-Pesa na zile za Airtel money. Duka hili limepakwa rangi y kijani kibichi pamoja na rangi nyekundu.

Ni sehemu ya kuuzia magari na magari huwekwa ndani ya nyumba kubwa ili yasipigwe na jua na kuzeeka kabla ya mnunuzi kununua. Sakafu hapa imetengenezwa kwa kutumuia taili na magari haya kuna jekundu, jeusi na jeupe.

Hili ni soko wazi. Wanunuzi wamepanga bidhaa zao mbalimbali zikiwemo machungwa, ndizi, viazi na malenge katika viwango mbalimbali. Kuna wanunuzi pia wamejaa kwenye soko hili.

Hapa ni sokoni na kunauzwa bidhaa mbalimbali kama vile, vitunguu, machungwa, papai, nanasi, parachichi, tikiti maji na kisha kuna yule anayeuza, amejishika tama akisubiri wateja.

Ni mikono miwili ya mwanadamu ambayo imeshika bunda la noti za kenya. Noti hizi zilikua za kitambo kabla hazijabadilishwa. Ni noti za shillingi elfu moja na ni noti nyingi sana.

Ni sehemu ya maegesho na gari limeegeshwa . Sehemu kubwa inayoonekana hapa ni sehemu ya gurudumu la gari ambalo limeegeshwa kwenye maegesho haya kando na barabara.

Hapa ni dukani, kuna kreti ambazo zimebeba viazi, kuna jokovu la rangi ya nyekundu, ambalo lina soda, pia mlangoni kumeandikwa M-Pesa.

Kuna bidhaa mbalimbali, zingine zimepangwa juu ya kreti ya plastiki, zingine zikapangwa ndani ya boksi . Bidhaa hizi ni kama vile nyanya, viazi vitamu, karoti, ndimu na vitunguu.

Hili ni soko huru ambalo limejaa wanunuzi kwa wauzaji. Kuna bidhaa ambazo zimewekwa kwenye magunia, na kuna wale wanaouza na wanaonunua bidhaa zenyewe.

Hii ni bima ya pikipiki za kusafirisha watu, inayojulikana kama Bima Boda, ambayo inapeanwa kwa shilingi elfu tatu au elfu sita kutegemea kiwango chako. Na bima huo unaweza letewa iwapo uko Nairobi, na iwapo hauko Nairobi basi wataongeza hela kidogo.

Ni katika kibanda kilichotengenezwa kwa mbao na kuna bidhaa kadha wa kadha kwenye kibanda hiki. Bidhaa zenyewe ni kama vile nyanya, vitunguu na viazi. Vyote vimewekwa vibandani na kila moja imepangwa katika sehemu yake ili kuweza kuuziwa wananchi.

Pesa zinazotumika hivi sasa nchini Kenya zinaonyeshwa, kwamba kuna pesa ile noti ya shilingi elfu moja, noti ya shilingi mia tano noti ya shilingi mia moja na noti ya shilingi hamsini. Hizi ni pesa zinazotumika hivi sasa nchini Kenya, kwa vile zile za kitambo zilizosheheni picha za marais ziliondolewa.

Kibanda hiki kina bidhaa mbalimbali kama vile maembe na tikiti maji, maembe haya ni ya kijani kibichi, na pia tikiti maji hizi ni za kijani kibichi, tikiti maji ni sita.